Huyu ni mgonjwa aliye katika wodi ya hospitali .Kuna wauguzi waliovalia suruali za kazi kwa ajili ya wahudumu wa afya. Hii ni ili kuzuia kuambukizwa na virusi vya ugonjwa kwa anayetibiwa. Mgonjwa huyu anaonekana kuwa hali mahututi. Mazingira ya wodi hiyo ni masafi kuashiria usafi wa hospitali.

Huyu ni mama na wasichana wawili walioketi. Wote wameshikilia chupi na wasichana pia wana taulo za kujihifadhi. Mabinti hao wanaonekana wenye furaha kwani wametabasamu. Wasichana wamevalia sare za shule zenye rangi ya kijani kibichi na kijani ilio hafifu.

Wahudumu wa afya na wanajamii wamekusanyika katika ukumbi. Wameketi katika vikundi vya watu angalau wanane. Wanaonekana kuwa wanajadiliana, huku mhudumu wa afya mmoja anaelezea jambo na wengine wakimskiza na kumwangalia. Hii ni mfano ya kampeni na mikutano zinazofanywa ilikuwaelimisha wanajamii.

Mtu huyu anautumia mswaki wa kijiti au pia mswaki wa asili, kusafisha meno yake. Hii ni njia moja ya kutunza afya ya meno. Mtu huyu ni mwanamke, kwani ana shanga na herini. Meno ya mwanamke huyu ni meupe , kuonyeshana ameyatunza vyema.

Hii ni eksirei ya meno iliyo kwenye skrini ya kipada. Aliyeshikilia kipada hicho anaonekana kujaribu kuboresha ukubwa wa eksirei hio. Mbele ya kibanda hicho, kwa umbali, kuna mwanamke aliyelala mgongoni kwenye kiti cha meno. Daktari wa meno anaonekana kando yake huku ameshikilia vifaa mkononi akiendelea kumtibu.

Vitu hivi ni barakoa na chupa iliyo na dawa ya kuua viini kama bakteria na virusi. Barakoa ni yenye manufaa kwa kujikinga kutokana na magonjwa yanayoenezwa hewani, kwa mfano homa. Dawa iliyo kwenye chupa ni yenye rangi ya buluu. Bidhaa hivi husaidia watu kujikinga kutokana na magonjwa mbalimbali na hivyo kuendeleza afya nzuri.

Hiki ni kisanduku cha dawa. Kisanduku hiki ni cha rangi ya manjano. Katika kisanduku hiki upande wa nje kuna picha ya mzee akiwa na mtoto wa kiume, watu hawa wametabasamu huku wakiangaliana kuashiria furaha kati yao hao wawili. Jina ya dawa hii imeandikwa katika maandishi ya rangi nyekundu mbele ya kisanduku hicho.

Mtoto mchanga aliyeshikwa na mamake anapewa chanjo kutumia syringe . Mamake mtoto amevaa barakoa, naye muuguzi amevalia glavu za buluu, barokoa na koti la maabara. Mkono mmoja wa muuguzi umeshikilia mdomo wa mtoto na huo mwingine umeshika syringe .

Huyu ni mtoto mchanga, amelazwa juu ya blanketi jeupe akiwa amefunikwa vizuri na kofia ya rangi ya pink .Karibu naye kuna mtu mzima aliyevaa kofia ya upasuaji ya rangi ya bluu. Mtu huyu anayemshika mtoto, anamshika kwa upole. Pia anaweza kuwa ni nesi, daktari au mzazi wa mtoto huyo.

Huyu ni kijana anayeosha mikono, mkonowake wa kushoto uko kwenye bomba la maji ili kupima kiwango cha maji kinachotoka kwenye bomba hilo. Kijana huyu amevalia barakoa, suruali nyeusi na fulana nyeupe. Kando yake kuna mtu aliyevalia ovaroli ya kijani, barakoa na kofia nyeusi.